Eneo la ndani lenye mwanga hafifu, lililotengenezwa na kupambwa kwa picha ukutani, pamoja na maua, lililozungukwa na rafu zilizohifadhi bidhaa mfano wa vyupa zenye vinywaji ikiashiria ni eneo la baa linalotumika kwaajili ya kuuza na kununua vinywaji.

Eneo la ndani lenye mwanga hafifu, lililotengenezwa na kupambwa kwa ustadi, likizungukwa na viti pamoja na meza na rafu zilizo hifadhi bidhaa za vinywaji. Ikiashiria ni eneo maalumu mfano wa hoteli ama baa, itumikayo kwa ajili ya mapumziko.

Eneo la ndani lenye mwanga hafifu lililotengenezwa kwa ustadi wa hali ya juu, lililohifadhi rafu zilizohifadhi vyupa vyenye kuashiria kuwa na vinywaji, ikiashiria eneo maalumu mfano wa hoteli ama baa inayotumika kwa ajili ya kuuza au kununua vinjwaji.

Kundi kubwa la watu waliopo katika eneo maalumu lililotengenezwa na kupambwa kwa ustadi, pamoja na meza zilizohifadhi vyupa vinavoonekana kuwa na vinywaji, ikiashiria ni eneo mfano wa hoteli ama baa inayotumika kwa ajili ya kuuza na kununua vinywaji.

Eneo la ndani lenye mwanga hafifu liliotengenezwa na kupambwa kwa ustadi likiwa na mjumuiko wa watu waliovalia mavazi tofauti pamoja na vyombo vya mziki na vifaa vya kielektoniki. Ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kama baa ama eneo la starehe.

Jopo la watu waliopo katika eneo maalumu, lililotengenezwa na kupambwa kwa usatadi, likwa na mjumuiko wa makabati yaliohifadhi mfano wa vinywaji katika vyupa, ikiashiria kuwa ni eneo mfano wa hoteli ama baa inayotumika kwa ajili ya starehe.

Eneo la ndani lililotengenezwa na kupangwa kwa ustadi, lililozungukwa na viti pamoja na meza, pamoja na rafu iliyohifadhi vyupa zenye vinywaji, ikiashiria ni eneo mfano wa hoteli ama baa.

Mtu aliyeshika bilauli iliyohifadhi kinywaji akiwa amesimama katika eneo lenye mhudumu pamoja na rafu zilizohifadhi chupa zenye vinywaji vya aina tofauti, ikiashilia kuwa ni eneo mfano wa hoteli ama baa inayotumika kwa ajili ya kuuza na kununua vinywaji.

Mtu aliyesimama katika eneo lenye mkusanyiko wa rafu zilizohifadhi vyupa vyenye vinywaji, akiwa ameshika bilauli iliyohifadhi kinywaji ikiashiria ni mfanyakazi, ama mtu anayetumika kwa ajili ya kutoa uduma katika baa.

Eneo la ndani lenye mkusanyiko wa magari yaliyopangwa katika safu zilizonyooka, ikiashiria ni eneo linalotumika kama uhifadhi wa magari Hayo, ama eneo linalotumika kwa ajili ya wafanyabiashara wanaouza na kununua magari.

Eneo la ndani lililotengenezwa na kuenzekwa kwa ustadi lenye mjumuiko wa magari ya aina na rangi tofauti, yaliyohifadhiwa ikiashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya uhifadhi ama eneo linalotumika kwa ajili ya biashara ya kuuza au kununua bidhaa hizo za magari.

Eneo la nje lenye mkusanyiko wa magari ya aina na rangi tofauti lilohifadhi magari yaliyo pangwa katika safu zilizo nyooka, ikiashiria ni eneo maalumu linalotumika na wafanyabiashara wa kuuza na kununua magari.

Magari yaliyopangwa katika eneo lililotengenezwa kwa ustadi, likiashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya uhifadhi wa magari hayo, ama eneo linalotumika na wafanyabiashara wa kuuza na kununua magari.

Eneo la ndani lililotengenezwa kwa ustadi, yenye mjumuiko wa magari yenye rangi nyeusi yaliyopangwa katika mstari, ikiwa na alama na ishara ya maneno yaliyochapishwa na kusomeka "HYUNDAI" ikihashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya kufanya biashara ya kuuza na kununua magari hayo.

Eneo kubwa la wazi lenye mujumuiko ya magari yaliyo pangwa katika safu zilizo nyooka, ikiashiria ni eneo maalumu linalotumika kwa hifadhi ya magari hayo ama eneo linalo tumikana na wafanyabiashara wa magari.

Mtu aliyesimama mvele ya mashine ya kieletroniki mfano wa jokofu lililochapishwa maneno yasomekanayo maziwa ATM ikiashiria ni eneo linalotumika kuhifadhia maziwa au eneo maalumu la kuuza na kununua maziwa.

Mashine ya kielektroniki mfaono wa jokofu, iliyochapishwa maneno yasomekayo "Tasmat Maziwa ATM", na kuchorwa picha mfano wa ng'ombe. Ikiashiria ni mashine inayotumika kwa uhifadhi wa maziwa au mashine inayotumika kwa ajili ya biashara ya kuuza au kununua bidhaa za maziwa.

Eneo la nje mfano wa duka ama chumba, lililochapishwa maneno yasomekayo ''MAZIWA YETU, BIDHAA ZA MAZIWA SAFI''. Ikiashiria ni eneo mfano wa duka, linalotumika kwa biashara ya kuuza au kununua bidhaa za maziwa

Mtu aliyesimama pembezoni mwa mashine ama jokofu lililochapishwa maneno yasomekayo Rabai maziwa atm, ikiashiria ni eneo mfano wa duka linalotumika kwa ajili ya biashara ya kuuza na kununua bidhaa za maziwa.

Mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu, yenye rangi mchanganyiko bluu pamoja na nyeusi iliyochapishwa maneno yasomekayo "maziwa ATM, maziwa safi", ikiashiria ni eneo linalotumika kufanya biashara ya kuuza au kununua bidhaa za maziwa.

Eneo la ndani lenye mkusanyiko ya kielectroniki mfano wa majokofu yaliochapishwa maneno yasomekanayo maziwa "ATM", na kuchorwa picha mfano wa ng’ombe ikiashiria, ni eneo maalumu linalotumika kwaajili ya biashara ya kuuza au kununua bidhaa za maziwa.

Eneo la nje chumba au mfano wa duka lililochapishwa maneno na kuchora picha mfano wa mkate, mayai pamoja na ng'ombe kuashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya kuuza bidhaa hizo na bidhaa za maziwa.

Mtu aliyepo kwenye mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu, lililochapishwa maneno yasomekayo tasimati maziwa eitiemu na kuchorwa picha mfano wa ng'ombe, likishiria ni eneo linalotumika kuuza ama kununua bidhaa za maziwa.

Jopu la watu waliopo nje ya eneo mfano wa duka ama chumba, kilichochapishwa maneno yasomekayo, "eneo jipya la nginda la bidhaa za maziwa". Ikiashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya kufanya biashara ya kuuza au kununua bidhaa za maziwa.

Mashine ya kielekroniki mfano wa jokofu iliyochapisha maneno yasomekayo 'TASSMATT MAZIWA ATM' na kuchorwa picha mfano wa ng'ombe na bilauri iliyohifadhi kimiminika cha rangi nyeupe mfano wa maziwa, ikiashiria kuwa ni duka linalotumika kwa biashara ya kuuza na kununua bidhaa za maziwa.

Mtu aliyesimama nje ya eneo mfano wa duka ama chumba, chenye maneno yalioandikwa na kuchapishwa kwa kwa kusomeka Mango tomato bidhaa za maziwa baa, ikiashiria ni eneo maalumu linalotumika kwa ajili ya kufanya biashara ya kuuza, au kununua bidhaa za maziwa.

Mtu aliyevalia fulana ya rangi nyekundu akiwa anaingia ndani ya mfano wa duka ama chumba yenye maneno yaliyochapishwa eneo la maziwa "ATM" la kifalme .Ikihashiria ni eneo linalotumika kwaajili ya biashara ya kuuza na kununua bidhaa za maziwa .

Mtu aliyesimama nje ya eneo mfano wa duka au chumba, lenye bango lenye maneno yasomekayo mikumbuni maziwa baa, ikiashiria ni eneo kwa ajili ya kuuza au kununua bidhaa za maziwa.

Mtu aliyesimama nnje ya duka ama chumba kilichochapishwa maneno yasomekayo maziwa (ATM), maziwa freshi kwa bei poa na kuchorwa picha mfano wa ng'ombe kiashiria ni eneo linalotumika kuuza ama kununua bidhaa za maziwa.

Mashine mfano wa jokofu, lililochapishwa maneno yasomekayo "Maziwa ATM" na kuchorwa picha mfano wa ng'ombe, ikiashiria ni eneo ama duka linalotumika kwa ajili ya uhifadhi au kuuza na kununua bidhaa za maziwa.

Eneo la ndani lenye mjumuiko wa mashine za kielektroniki mfano wa majokofu, huku moja kati yao yakiwa yamechapishwa maneno yasomekayo tasmati maziwa eitiemu na kuchorwa picha za mfano wa ng'ombe, ikiashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya kuuza au kununua bidhaa za maziwa.

Watu wawili wakiwa na usafiri aina ya baiskeli wakiwa nje mfano wa banda ama duka lenye maneno yaliyochapishwa kwa kusomeka machani maziwa baa, ikiashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya kuuza au kununua bidhaa za maziwa.

Mashine za kieletroniki mfano wa jokofu yaliyochapishwa maneno yasomekayo maziwa "ATM"na kuchorwa picha mfano wa ng'ombe, na vyombo vilivyohifadhiwa katika jokofu hilo vikiwa na kimiminika chenye rangi nyeupe mithili ya maziwa, likiashiria ni duka linalotumika kwa ajili ya kuuza au kununua bidhaa za maziwa.

Mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu iliyochapishwa maneno yasomekayo "CHUO KIKUU CHA NAIROBI MAZIWA ATM" na kuchorwa picha mfano wa ng'ombe, pamoja na birauli yenye kuhifadhi kimiminika chenye rangi nyeupe mfano wa maziwa, ikiashiria kuwa ni duka linalotumika kwa aiji ya kuuza au kununua bidhaa za maziwa.

Eneo la nje mfano wa duka ama chumba iliochapishwa maneno yasomekayo hoteli baa ya maziwa iliyo na jokofu mfano wake lililohifadhi bidhaa mfano wa soda, ikiashiria ni eneo maalumu linalotumika kwa ajili ya kuuza au kununua bidhaa za maziwa.

Eneo la nje mfano wa chumba ama duka, lililochapishwa bango lililosomeka maneno maziwa "ATM" na kuchorwa picha mfano wa ng'ombe, ikiashiria ni eneo mfano wa duka linalotumika kwa ajili ya kuuza au kununua bidhaa za maziwa.

Mtu aliyepo katika eneo la ndani lenye mkusanyiko wa rafu zilizohifadhi vyupa mfano wa bidhaa za maziwa. Ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya shughuli za maandalizi za vifaa vinavyohifadhi maziwa au duka linalotumika kwa ajili ya kuuza au kununua bidhaa za maziwa.

Mashine mfano wa jokufu yenye rangi mchanganyiko nyeupe pamoja na bluu, iliochapishwa maneno yasomekayo "maziwa ATM", na kuchorwa picha mfano wa ng'ombe, ikiashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya kuuza na kununua bidhaa za maziwa.

Mtu aliyesimama pembeni ya mashine ya kieletroniki mfano wa jokofu lililo chapishwa maneno yasomekayo maziwa freshi na kuchorwa picha mfano wa ng`ombe, ikihashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya kufanya biashara au kuuza na kununua bidhaa za maziwa.

Mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu, iliyochapishwa maneno yasomekayo "VASHU MAZIWA ATM." na kuchorwa picha mfano wa birauli yenye kimiminika aina ya maziwa, ikiashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya uhifadhi ama eneo la biashara ya kuuza ama kununua bidhaa za maziwa.

Eneo la nje ya chumba au mfano wa duka lenye mabango au matangazo yaliyochapishwa maneno yasomekayo maziwa safi, Glory maziwa ¨ATM¨ ikiashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya kuuza au kununua bidhaa za maziwa.

Mtu aliyepo nje ya chumba mfano wa duka, lililochapishwa maneno yasomekayo "ATM" ya vitafunwa, na kuchapishwa maneno mengine yasomekayo "M-Pesa", na kuchorwa picha mfano wa bidhaa za maziwa. Ikashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya biashara ya kuuza na kununua bidhaa za maziwa.

Mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu lililo chapishwa maneno yasomekayo (H-TECH). Pamoja na maneno ya ubavuni yasomekayo "maziwa (ATM)" iliyo chorwa picha mfano wa ng'ombe ikiashiria ni mashine inayo tumika kuuza ama kuhifadhi bidhaa za maziwa

Mashine za kielektroniki mfano wa jokofu, iliyochapishwa maneno yasomekayo "Maziwa ATM" na kuchorwa picha mfano wa ng'ombe pamoja na bilauri iliyohifadhi kimiminika chenye rangi nyeupe kama maziwa, ikiashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya biashara ya kuuza au kununua bidhaa za maziwa.

Mtu aliyevalia mavazi yenye rangi nyeupe akiwa ameshika chombo mfano wa birauli, yenye kimiminika cha rangi nyeupe mfano wa maziwa. Ikiashiria ni kuwa ni eneo linalotumika kwaajili ya biashara ya maziwa kwa kuuza na kununua bidhaa za maziwa.

Mtu aliesimama nje ya eneo, mfano wa chumba au duka lenye bango kubwa lililochapishwa maneno yasomekayo "maziwa ATM sonai bidhaa za maziwa", kisheria ni eneo maalumu linalotumika kuuza au kununua bidhaa za maziwa.

Mtu aliepo katika eneo la ndani, aikwa ameshika mfano wa chombo ama bilauri, kilichoifadhi kimiminika chenye rangi nyeupe kama maziwa ikiashiria ni eneo maalum linalotumika kwajili ya kuuza au kununua bidhaa za maziwa.

Eneo la nje mfano wa duka au chumba chenye kifaa cha kielektoniki mfano wa jokofu, kilichochapishwa maneno yasomekayo "supa bidhaa za maziwa maziwa ATM" ikiashiria ni la duka linalotumika kwa ajili ya kuuza au kununua bidhaa za maziwa.

Mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu iliyochapishwa maneno yasomekayo "Brata maziwa ATM " na yasomekayo maziwa safi, ikiashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya kufanya biashara ya kuuza au kununua bidhaa za maziwa.

Mashine mfano wa majokofu yamechapishwa maneno yasomekayo "Bassmati maziwa ATM" na kuchorwa picha mfano wa ng'ombe ikiashiria ni eneo linalotumika kwaajili ya kuhifadhi bidhaa za maziwa ama eneo linalotumika kwaajili ya kufanya biashara ya kuuza na kununua bidhaa za maziwa.

Mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu lililochapishwa maneno yasomekayo "Maziwa ATM" na kuchorwa picha mfano wa ng'ombe ikiashiria ni eneo maalumu linalotumika kwa ajili ya uhifadhi au kuuza na kununua bidhaa za maziwa.

Eneo la ndanio lenye mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu iliyochapishwa maneno yasomekayo "maziwa atm:, na kuchorwa picha mfano wa ng'ombe ikiashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya uhifadhi wa maziwa, ama maeneo ya kufanyia biashara ya kuuza na kununua bidhaa za maziwa.

Eneo lenye kifaa maalumu cha kielektroniki mfano wa jokofu, kilichochapishwa maneno yasomekayo maziwa, pamoja na kuchorwa picha mfano wa ng'ombe ikiashiria ni eneo linalotumika kwa uhifadhi wa maziwa au eneo la kufanya biashara ya kuuza na kununua bidhaa za maziwa.

Eneo la nje la chumba mfano wa duka lililochapishwa maneno yasomekayo maziwa "ATM" na kuchorwa picha mfano wa ng'ombe pamoja na bidhaa za maziwa, likihashiria ni eneo linalotumika kwaajili ya kufanya bishara ya kuuza pamoja na kununua bidhaa za maziwa.

Mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu, iliyochapishwa maneno yasomekayo maziwa safi na kuchorwa picha mfano wa ng'ombe, ikishiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya uhifadhi wa bidhaa za maziwa, ama eneo linalotumika kwa ajili ya kuuza au kununua bidhaa za maziwa.

Eneo la ndani lenye Mashine ya kieletroniki mfano wa jokofu, lililochapishwa maneno na kuchorwa picha ya ng’ombe yenye bilauri ama kikombe, kilichohifadhi kimiminika mfano wa maziwa. Ikiashiria ni eneo linalotumika au kuhifadhi bidhaa aina ya maziwa.

Mtu aliyesimma mbele ya mashine mfano wa jokofu na chombo mfano wa dumu, kilichohifadhi kimiminika cha maziwa, ikiashiria ni eneo maalumu linalotumika kwa ajili ya hifadhi ama biashara ya kuuza na kununua bidhaa za maziwa.

Watu waliopo katika eneo la nje ya chumba mfano wa duka lililochapishwa maneno yasomekayo ndumbuini bidhaa za maziwa, maziwa baa na kuchorwa picha mfano wa ng'ombe ikiashiria ni eneo maalumu linalotumika dhidi ya kuuza au kununua bidhaa za maziwa.

Mtu aliyesimama mbele ya mashine mfano wa jokofu, iliyochapishwa maneno yasomekayo 'tasmati maziwa atm' pamoja na chupa iliyohifadhiwa katika jokofu hilo au mfano wake, ikiashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya kuuza na kununua bidhaa za maziwa.

Mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu, iliyochapishwa maneno yasomekayo "Tasmart maziwa ya ATM" na kuchora picha mfano wa ng'ombe, iliyopo katika eneo la nje mfano wa chumba ama duka kiashiria ni eneo mfano wa duka linalotumika kwa ajili ya kuuza au kununua bidhaa za maziwa.

Mashine ya kielotroniki mfano wa jokofu iliyochapishwa maneno yasomekayo nunua maziwa safi hapa na kuchorwa picha mfano wa ng'ombe, ikiashiria ni eneo la duka linalotumika kwa ajili ya kufanyabiashara ya kuuza au kununua bidhaa za maziwa.

Watu wawili waliopo katika eneo mfano wa chumba au duka, lililochapishwa maneno yasomekayo,"KIENI bidhaa za maziwa", likiwa na mashine au mfano wa jokofu lililochapishwa maneno yasomekayo "Maziwa ATM", ikiashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya kuuza au kununua bidhaa za maziwa.

Jopo la watu waliopo katika eneo maalumu mfano wa duka ama chumba, chenye bango kubwa lililochapishwa maneno yasomekayo ''kieni bidhaa za maziwa'' likiwa na mfano na jokofu au mashine iliyo chapishwa maneno yasomekayo ''maziwa atm'', ikiashiria kuwa ni eneo linalo tumika kwajili ya biashara ya maziwa kwa kuuza au kununua bidhaa za maziwa.

Mashine ya kielektroni mfano wa jokofu iliyochapishwa maneno yasomekayo "Maziwa ATM' na kuchorwa picha mfano wa ng'ombe, ikiashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya uhifadhi wa maziwa au kufanya biashara ya kuuza na kununua bidhaa za maziwa.

Mashine ya kielotroniki mfano wa jokofu iliyochapishwa maneno yasomekayo “maziwa ATM” na kuchorwa picha mfano wa ng'ombe, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uhifadhi wa maziwa au kuuzwa kwa kununua bidhaa hizo za maziwa.

Eneo la nje mfano wa chumba ama duka limechapishwa maneno yasomekayo "MARVEL BIDHAA ZA MAZIWA" na maneno mekundu yasomekayo MAZIWA BAA, ikiashiria ni eneo linalotumika kuuza au kununua bidhaa za maziwa.

Eneo la nje mfumo wa duka ama chumba, lenye bango kubwa lililochapishwa maneno yasomekayo "Maziwa Safi, Ugali, Mala pamoja na Mayai". Likiashiria ni eneo linalotumika kwaajili ya kufanya biashara ya kuuza na kununua bidhaa za maziwa na mfano wake.

Mtu aliyesimama katika mashine ya elektroniki mfano wa jokofu, iliochapishwa maneno, yasomekayo maziwa "atm" ikiashiria ni eneo linalotumika kwa uhifadhi au eneo linalotumika kwa ajili ya biashara, ya kuuza na kununua bidhaa za maziwa.

Mtu aliye simama nje ya chumba mfano wa duka lenye bango kubwa, lililochapishwa maneno yasomekayo kieni bidhaa za maziwa na kuchorwa picha mfano wa ng'ombe likishiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya biashara ya kuuza au kununua bidhaa za maziwa

Jopo la watu waliopo katika eneo maalumu waliokaa katika viti na meza zenye vyakula, wakiwa wameshikilia bilauri zilizohifadhi vimiminika mfano wa maziwa, ikiashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya kuuza au kununua bidhaa za maziwa mfano wa mgahawa.

Mashine za kielotroniki mfano wa majokofu, yaliyochapishwa maneno yasomekayo "Mashine ya ATM ya kisasa", ikiashiria ni eneo la nje la duka linalotumika kwa ajili ya biashara ya kuuza na kununua bidhaa za maziwa.

Watu wawili waliovalia mavazi maalum yenye rangi ya bluu, wakiwa katika eneo lililozungukwa na bidhaa za samani mfano; makabati na vifaa mfano wa randa vinavyotumika kuandaa bidhaa hizo za samani. Ikiashiria ni eneo linalotumika kwaajili ya utengenezaji na mauzo ya bidhaa hizo za samani.

Eneo la ndani lenye mkusanyiko wa bidhaa zilizopangwa katika safu zilizonyooka vikijumuisha viti, meza pamoja na vitanda ikiashiria ni eneo maalumu linalotumika kwa ajili ya uhifadhi ama kuuza na kununua bidhaa za samani.

Eneo la ndani lenye mkusanyiko wa bidhaa za samani linalojumuisha vitanda, meza pamoja na makochi yaliyopangwa katika ustadi ikiashiria kuwa ni eneo lililotumika kwa ajili ya uhifadhi wa bidhaa hizo ama eneo linalotumika na wafanyabiashara wa kuuza na kununua bidhaa za samani.

Eneo lililohifadhi mfano wa meza ama samani iliotengenezwa kwa mbao katika eneo lililohifadhi vifaa mbalimbali vinavyotumika kwaajili ya kutengeneza bidhaa hizo ikiashiria ni eneo linalotumika kwaajili ya utengenezaji ama kuuza na kununua bidhaa za samani.

Eneo la ndani lenye mkusanyiko wa bidhaa za samani mfano wa viti, meza pamoja na makochi, yaliyohifadhiwa na kupangwa kwa ustadi, ikiashiria ni eneo linalotumika kwa kuhifadhi wa bidhaa hizo, ama eneo linalotumika na wafanyabiashara wa kuuza au kununua bidhaa hizo.

Eneo la nje lenye mkusanyiko wa bidhaa za samani mfano wa viti au meza, ikiashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya utengenezaji wa bidhaa hizo, ama eneo linalotumika kwa wafanyabiashara wa kuuza ama kununua bidhaa za samani.

Eneo la nje lenye mjumuiko wa bidhaa za samani mfano wa viti, meza, pamoja na vitanda linaloashiria ni eneo kutumika kwa ajili ya kuhifadhi bidhaa izo. Ama eneo linalotumika kufanya biashara ya kuuza au kununua bidhaa hizo.

Bidhaa ya samani aina ya kitanda iliyopo katika eneo la nje lililozungukwa na majani mafupi, ikiashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya utengenezaji wa samani hiyo, ama eneo linalotumika kwa ajili ya kuuza na kununua bidhaa za samani.

Eneo la nje lenye mkusanyiko wa bidhaa za samani vinavyo jumuisha vitanda, pamoja na viti iki ashilia kua ni eneo linalo tumika kwaajili ya uhifadhi wa bidhaa izo ama eneo linalo tumika kwaajili ya wafanya biashara wa kuuza ama kununua bidhaa za samani.

Bidhaa za samani mfano wa viti pamoja na meza, vilivyopo katika eneo la nje pembezoni mwa hifadhi ya barabara, ikiashiria ni eneo linalotumika na wafanyabiashara wa bidhaa za samani, kwa kuuza au kununua bidhaa hizo.

Eneo la ndani lenye mjumuiko wa bidhaa za samani mfano wa viti pamoja na meza, iliyopambwa na kutengenezwa kwa ustadi. Ikiashiria ni eneo linalotumika kwa uhifadhi ama eneo la biashara ya kuuza na kununua bidhaa hizo.

Eneo la nje lenye mkusanyiko wa bidhaa za samani mfano wa meza, viti, makochi pamoja na makabati. Vikiashiria ni eneo maalumu, linalotumika kwa ajili ya utengenezaji ama eneo la uhifadhi, kwa ajili ya kuuza na kununua bidhaa za samani.

Eneo la ndani lililotengenezwa na kupangwa kwa ustadi lenye mkusanyiko wa bidhaa za samani inayojumuisha viti, makochi pamoja na kitanda, ikiashiria ni eneo la ndani linalotumika kwa ajili ya uhifadhi au kuuza na kununua bidhaa za samani.

Mtu aliyekaa katika bidhaa ya samni mfano wa kiti ama kitanda, katika eneo lililokua na mjumuiko wa maduka ama vyumba, ikiashiria ni eneo maalumu linalotumika kwa ajili ya utengenezaji, ama kufanya biashara ya kuuza na kunua bidhaa hizo za samani.

Eneo maalumu lenye uhifadhi wa bidhaa za samani mfano wa makochi yaliyopo katika pembezoni mwa barabara, ikiashiria ni eneo linalotumika kama uhifadhi wa bidhaa hizo za samani, ama ni eneo linalotumika katika kufanya biashara ya kuuza au kununua bidhaa za samani.

Eneo la ndani lililotengenezwa na kupambwa kwa ustadi, penye mkusanyiko wa bidhaa za samani, mfano wa viti pamoja na vitanda, vilivyopangwa katika mtindo ulionyooka. Ikiashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya wafanyabiashara wa kuuza au kununua bidhaa hizo.

Eneo la ndani lenye mjumuiko wa bidhaa za samani mfano wa viti pamoja na makochi, vilivyopangwa katika ustadi ulionyooka ikiashiria ni eneo linalotumika kwaajili ya kufanyia biashara ya kuuza au kununua bidhaa za samani.

Bidhaa za samani mfano wa vitanda zilizopo katika eneo la nje lililozungukwa na uoto wa asili, unaojumuisha nyasi fupi pamoja na miti mirefu, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya utengenezaji wa bidhaa hizo, ama eneo linalotumiwa na wafanyabiashara wa samani kwa kuuza na kununua bidhaa hizo.

Eneo la ndani lenye mkusanyiko wa bidhaa za samani, na mfano wa vitanda nilivyohifadhiwa na kupangwa kustadi ikiashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya uhifadhi wa bidhaa hizo kwa maeneo linalotumika kwa ajili ya kutengeneza au kuuza na kununua bidhaa za samani

Eneo la ndani lililotengenezwa na kupambwa kwa ustadi, lenye mjumuiko wa bidhaa za samani mfano wa viti, meza pamoja na makochi. Likiashiria ni eneo linalotumika na wafanyabiashara wa samani, kuuza au kununua bidhaa hizo.

Eneo la nje lililopangwa bidhaa za samani mfano wa viti, meza pamoja na makabati, ikiashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya utengenezaji wa bidhaa hizo, ama eneo linalotumika kwa ajili ya kufanya biashara kuuza ama ama kununua bidhaa hizo.

Eneo la nje lenye mkusanyiko wa bidhaa za samani mfano vitanda, ikiashiria ni eneo maalumu kwa ajili ya matengenezo ya bidhaa hizo ama eneo linalotumika na wafanya biashara wa samani kwa kuuza na kununua bidhaa hizo.

Eneo la jje lenye mkusanyiko wa bidhaa za samani mfano wa viti, meza pamoja na vitanda lililohifadhiwa na kupangwa katika mistari iliyonyooka, ikiashiria ni eneo linalotumika kwa uhifadhi ama eneo linalotumika kwa ajili ya biashara, ya kuuza na kununua bidhaa hizo za samani.

Mtu aliyepo katika eneo lililozungukwa na bidhaa za samani, ikijumuisha viti au makochi, akiwa na bango kubwa lililochapishwai maneno yasomekayo samani, ikiashiria ni eneo linalotumika kwa wafanyabiashara wa samani kwa ajili ya kuuza au kununua bidhaa hizo

Eneo la nje lenye mkusanyiko wa bidhaa za samani mfano wa viti au makochi ,palipo na bango kubwa lililo chapishwa maneno ya somekayo samani za kisasa ikiashira ni eneo linalotumika na wafanya biashara wa kuuza au kununua bidhaa za samani.

Eneo la nje lenye mkusanyiko wa bidhaa za samani mfano wa viti vilivyotengenezwa na kupakwa rangi zenye kuvutia, ikiashiria ni eneo linalotumika kwa uhifadhi wa bidhaa hizo ama eneo linalotumika na wafanya biashara wa kuuza na kununua bidhaa za samani.

Eneo la nje lenye mkusanyoliko wa bidhaa za samani mfano wa viti, meza pamoja na kabati vilivyopangwa kwa ustadi ikiashiria ni eneo linalotumika kwa uhifadhi wa bidhaa hizo ama eneo linalotumika kwa ajili ya biashara ya kuuza na kununua bidhaa hizo.

Eneo la nje lenye mkusanyiko wa bidhaa za thamani mfano wa viti, ikiashiria ni eneo linalotumika kwa uhifadhi wa bidhaa hizo, ama eneo maalumu linalotumika kwa ajiri ya kufanya biashara ya kuuza au kununua bidhaa za thamani.

Eneo la ndani lilitengenezwa na kupambwa kwa ustadi lenye mkusanyiko wa vitu vya samani mfano wa viti pamoja na meza, ikiashiria ni eneo maalumu linalo tumika kama hoteli ama eneo kwajili ya kupumzikia wageni.

Jopo la watu waliyopo eneo la ndani, lililotengenezwa na kupambwa kwa ustadi kukiwa na mjumuiko wa samani mfano wa viti pamoja na meza. Likiashiria ni eneo la mfano wa mgahawa au hoteli.

Watu waliopo katika eneo la ndani liliotengenezwa na kupambwa kwa ustadi, lenye bango liliochapishwa maneno yasomekayo mapokezi. Likiashiria ni eneo mfano wa hoteli na linalotumika kwaajili ya kupumzikia wageni.

Eneo la ndani lenye mwanga hafifu lilikotengenezwa na kupambwa kwa ustadi kwa taa pamoja na maua, likiwa na bango kubwa lilikochapishwa maneno yasomekayo (menu) likiashiria ni eneo la hoteli au mgahawa linalotumika kwaajili ya kupumzikia wageni na kuuza chakula.

Watu waliovalia mavazi maalumu yenye rangi nyeupe, wakiwa wamebeba sahani zilizohifadhi vyakula, katika eneo la ndani linalotengenezwa na kupambwa kwa ustadi ikiashiria nieneo mfano wa mgahawa au hoteli, linalotumika kwa ajili ya kuuza au kununua vyakula.

Eneo la ndani lililotengenezwa na kupambwa kwa ustadi kwa maua pamoja na picha zilizowekwa ukutani, liliozungukwa na vitu vya samani, mfano wa viti pamoja na makabati, ikiashiria ni eneo mfano wa hoteli linalotumika kwa ajili ya kupumzikia wageni.

Jopo la watu waliopo katika eneo maalumu, lililozungukwa na bidhaa mfano; vitunguu, karoti pamoja na matunda kama machungwa, ikiashiria kuwa ni eneo mfano wa soko linalotumika kwa ajili ya kuuza au kununua bidhaa hizo.

Mtu aliyepo katika eneo maalumu lililozungukwa na mazao ya biashara aina ya nyanya, ikiashiria kuwa ni eneo mfano wa soko, linalotumika kwa ajili ya biashara ya kuuza na kununua bidhaa hizo.

Eneo maalumu mfano wa soko, lililohifadhi bidhaa mbalimbali katika vifungashio na vyombo vyenye rangi tofautitofauti, ikiashiria ni eneo linalotumika kama soko kwa ajili ya kuuza na kununua bidhaa hizo.

Jopo la watu waliopo katika eneo maalumu, lililozungukwa na bidhaa zilizohifadhiwa katika vifungashio na vyombo maalumu, mfano wa mazao ya biashara aina ya viazi ikiashiria ni eneo la soko, linalotumika kwa ajili ya kuuza na kununua bidhaa hizo.

Watu waliopo katika eneo la nje liilozungukwa na mabanda pamoja na maduka pamoja na bidhaa za aina tofauti kama mfano wa nyanya, vitunguu, mbogamboga pamoja na tangawizi, likiashiria kuwa ni eneo mfano wa soko linalotumika kwa ajii ya biashara ya kuuza na kununua bidhaa hizo.

Jopo la watu waliopo katika eneo maalumu, lililotengenezwa na kupambwa kwa ustadi likiwa na mjumuiko wa rafu zilizohifadhi bidhaa. Ikiashiria kuwa ni eneo mfano wa gulio ama soko linalotumika kwa ajili ya kununua na kuuza bidhaa mbalimbali.

Eneo la ndani lililotengenezwa na kupambwa kwa ustadi, lenye mkusanyiko wa bidhaa aina mbalimbali mfano wa vikapu pamoja na nguo. Ikiashiria kuwa ni eneo la soko linalotumika kwa ajili ya biashara ya kuuza na kununua bidhaa hizo.

Watu wawili waliopo mkatika eneo maalumu lilotengenezwa na kwa kupambwa kwa ustadi na bidhaa mbalimbali, likiwa limezungukwa na bidhaa zilizo hifadhiwa katika rafu ikiashiria ni eneo mfano wa soko ama duka linalotumika kwajili ya kuuza na kununua bidhaa.

Mtu aliyeshika mazao mfano wa bidhaa, katika eneo lililozungukwa na biashara ama bidhaa aina tofauti ikijumuisha nyanya, matunda kama mpapai pamoja na maembe, ikiashiria ni eneo la soko linalotumika kwa ajili ya biashara ya kuuza na kununua bidhaa hizo.

Eneo la wazi lenye mjumuiko wa watu lililozungukwa na bidhaa aina tofauti mfano wa matunda kama: matikiti, maembe pamoja na machungwa ikiashiria ni eneo la soko linalotumika kwa ajili ya kufanyia biashara ya kuuza na kununua bidhaa hizo.

Watu waliopo katika eneo maalumu lililozungukwa na bidhaa mfano wa mihogo, ndizi, pamoja na nyanya ikiashiria ni eneo linalotumika mfano wa gulio ama soko kwaajili ya kuuza na kununua bidhaa hizo.

Wafanyabiashara waliopo katika eneo mfano wa soko, waliozungukwa na bidhaa za nyumbani mfano wa karoti, vitunguu, nyanya chungu pamoja na nyanya, ikiashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya shughuli za kuuza au kununua bidhaa hizo.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani wamezungukwa na bidhaa za aina mbalimbali, zimepangwa katika rafu zilizonyooka ikiashiria ni eneo lilalotumika kama soko ama duka kwaajili ya kuuza ama kununa bidhaa hizo.

Jopo la watu lililopo katika eneo, lililo zungukwa na bidhaa za matundu mfano ndizi, matikiti, maembe pamoja na mananasi ikiashiria ni eneo mfano wa soko linalotumika kwa ajili ya kuuza na kununua bidhaa hizo.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani, lenye mkusanyiko wa bidhaa zilizohifadhiwa katika rafu, ikiashiria ni eneo mfano wa soko ama duka linalotumika kwa ajili ya kufanya biashara ya kuuza au kununua bidhaa hizo.

Watu waliopo katika eneo maalumu lililozungukwa na vifungashio na masanduku yaliyohifadhi bidhaa, mfano wa vitunguu pamoja na nyanya ikiashiria ni eneo la soko linalotumika kwa ajili ya kufanya biashara ya kuuza na kununua bidhaa hizo.

Jopo la watu waliopo katika eneo maalumu lililozungukwa na bidhaa za biashara mfano wa ndizi, maboga pamoja na vitunguu ikiashiria ni eneo mfano wa soko linalotumika kwa ajili ya kuuza na kununua bidhaa hizo.

Watu waliopo eneo la ndani lililotengenezwa na kupambwa kwa makabati yenye vioo, yaliyohifadhi bidhaa mfano wa keki, maandazi pamoja na mayai, ikiashiria ni eneo la duka kubwa la kisasa linalotumika kwa ajili ya kuuza na kununua bidhaa hizo.

Eneo la ndani lililo tengenezwa kwa ustadi linalo jumuisha bidhaa zilizo hifadhiwa katika lafu na kuning'inizwa. Mfano wake ni ndara pamoja na viatu ikiashiria ni eneo mfano wa duka kubwa la kisasa linalo tumika kwa ajili ya kuuza na kununua bidhaa hizo.

Eneo la ndani lenye mjumuiko wa bidhaa za aina tofautitofauti, zilizopangwa katika rafu zilizonyooka ikiashiria ni eneo mfano wa duka kubwa la kisasa linalotumika kwa ajili ya kuuza au kununua bidhaa hizo.

Mtu aliyepo katika eneo la ndani lililotengenezwa na kupangwa safu zilizohifadhi bidhaa mfano wa vyupa vyenye vinywaji. Ikiashiria ni eneo linalotumika kama duka kubwa la kisasa kwa ajili ya kuuza na kununua bidhaa hizo.

Eneo la ndani lililotengenezwa kwa ustadi lenye mkusanyiko wa rafu zilizohifadhi bidhaa mfano wa vyupa vyenye vinywaji. Ikiashiria ni sehemu mfano wa duka kubwa la kisasa litumikalo kwa ajili ya kuuza na kununua bidhaa.

Eneo la ndani lenye mjumuiko wa watu, lenye kuhifadhi rafu zilizowekwa bidhaa mfano wa viatu pamoja na nguo. Ikiashiria ni eneo mfano wa duka kubwa la kisasa, linalotumika kuuza na kununua bidhaa hizo.

Eneo la ndani lililo tengenezwa kwa ustadi lenye mkusanyiko wa bidhaa, mfano wa mbogamboga pamoja na ma tikitikimaji yakiwa katika eneo lenye mjumuiko wa rafu zilizo hifadhi bidhaa, ikiashiria ni eneo la duka kubwa la kisasa linalo tumika kwa ajili ya kuuza na kununua bidhaa hizo.

Eneo la ndani lenye mkusanyiko wa rafu zilizo hifadhi badhaa za aina tofauti, ikiashiria ni eneo mfano wa duka kubwa la kisasa linalotumika kwa ajili ya kufanya biashara ya kuuza au kununua bidhaa hizo.

Mtu aliyepo katika eneo maalumu, lenye mkusanyiko wa rafu zilizohifadhi bidhaa mfano wa nyanya, matango, ndizi pamoja na mabiringanya ikiashiria ni duka kubwa la kisasa, linalotumika kwa ajili ya kuuza na kununua bidhaa hizo.

eneo la ndani lemye viatu katika eneo maalum ya jengo ni eneo mfano wa duka kubwa la kisasa linalotumika kwa ajili ya kufanya biashara ya kuuza na kununua bidhaa hizo

Eneo lenye mjumuiko wa bidhaa mfano wa matunda kama ndizi pamoja na mananasi na vyombo maalumu vilivyoifadhi nafaka mfano wa maharage pamoja na ulezi ikiashiria ni eneo la duka kubwa na la kisasa linalotumika kwaajili ya kuuza na kununua bidhaa hizo.

Eneo la ndani lililo tengenezwa na kupambwa kwa ustadi lenye mjumuiko wa rafu zilizopangwa katika rafu zilizopangwa katika safu zilizo nyooka, zikiwa na bidhaa mbalimbali mfano wa vyupa vilivyohifadhi vinywaji, ikihashiria ni eneo la duka la kisasa linalotumika kwa ajili ya kuuza na kununua bidhaa.

Eneo la ndani lenye mjumuiko wa bidhaa mbalimbali za kielotroniki, mfano wa majiko ya umeme pamoja na vifaa vya umeme kama tivi, ikiashiria ni eneo mfano wa duka kubwa la kisasa linalotumika kwa ajili ya kuuza na kufanya biashara ya bidhaa hizo.

Eneo la ndani lililotengenezwa na kupambwa kwa ustadi, lenye mkusanyiko wa rafu, zilizohifadhi bidhaa za aina mbalimbali, ikiwemo vyupa vilivyohifadhi vinywaji. Ikiashiria ni mfano wa eneo la duka kubwa la kisasa, linalotumika kwa ajili ya kuuza au kununua bidhaa hizo.